Ubao katika shule ya msingi ikionyesha siku tofauti za wiki ambazo ni: jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi.

Maabara katika shule ya sekondari, ikionesha mtu akichanganya kemikali mbalimbali kwa kutumia vifaa tofauti na maalumu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani wakifundishwa na mhadhiri wao. Ukutani kukiwa kuna picha tofauti za mambo ya darasani.